Sehemu ya wazi yaliyo na watu waliokaa kwenye viti wakipata elimu ya watu wazima, huku wakionekana watoa mada na walimu wakiwa wamesimama wakiendelea kufundisha, na sehemu ya nyuma kukiwana mabango ya rangi ya kijani na nyeupe, na kando kukiwa na shamba lililo na mimea ya kijani.

Chumba chenye darasa zenye kuta za rangi ya maziwa, na ndani kukiwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, waliosimama na huku juu ya meza kukiwa na kifaa huku wakiwa wanakitazama kifaa hicho.

Chumba cha darasa, katika elimu ya watu wazima, kilicho na kuta za rangi ya maziwa na ndani kukiwa na meza za rangi ya kahawia, zilizoshikiliwa na vyuma pembeni, na huku kukiwa na wanafunzi waliokaa katika viti na mbele akiwa mwalimu aliyevaa barakoa, akiendelea kuwafundisha.

Sehemu ya chumba cha darasa la elimu ya watu wazima, kilicho na kuta za kahawia na sehemu ya chini kukiwa na rangi ya kijani huku wakionekana wanafunzi waliokaa katika viti na meza, na wengine wakiwa wamekaa chini na chumba kikiwa na ubao mweusi na mbele akionekana mwanafunzi anayeandika.

Chumba cha darasa ya elimu ya watu wazima kilicho na kuta nyeupe mapazia ya rangi ya kijani, na makaratasi ya vipeperushi yenye rangi ya njano na kijani, yaliyobandikwa ukutani, na mbele kukiwa na meza kubwa ya rangi ya kahawia na juu yake kukiwa na simu, vitabu, kompyuta za mkononi na wanafunzi waliosimama.

Chumba cha darasa la elimu ya watu wazima kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na katika ukuta, kukiwa na baadhi ya matangazo yaliyo bandikwa huku akionekana wanafunzi waliovaa barakoa na huku wakiwa wamekaa kwenye viti na meza kubwa zenye rangi nyeupe.

Chumba cha elimu ya watu wazima, kilicho na kuta zenye rangi nyeupe, na huku katika chumba hicho juu ya meza kukiwa na mashine za cherehani zilizo na uzi mweupe, mweusi na kijani, na wanawake waliovaa mavazi ya kimasai wakiwa wamesimama na wawili wakiwa wanashona katika cherehani hizo.

Sehemu ya wazi ya uwanja katika shule ya awali iliyozungushiwa wigo wa waya na kando yakionekana majumba makubwa ya ghorofa. Na katika uwanja huo kukiwa na chuma kilichofungwa viti vya plastiki, vyenye rangi ya njano na bluu.

Darasa la chumba cha elimu ya shule ya msingi, kilicho na kuta nyeupe na milango ya vioo vya madirisha, na huku kukiwa kumepangwa meza na viti vilivyo katika mistari, na pembeni ya ukuta kukiwa na bango lenye ramani ya Afrika, na mbele kuna ubao mweupe.

Jengo la ghorofa la shule ya elimu ya msingi lililo na viunga vyenye nyasi fupi, na huku sehemu ya nje kukiwa na ngazi zilizozungushwa vyuma vyenye rangi nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na majengo ya shule ya elimu ya msingi lililo na kuta zenye rangi nyeupe na kuwezekwa mabati ya rangi nyekundu na huku kukionekana wigo wa miti mifupi iliyokatwa, na huku kukiwa na viwanja vya michezo na wakionekana wanafunzi wakicheza katika viwanja hivyo.

Sehemu ya chumba cha darasa cha elimu ya shule ya msingi na huku mbele ukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na kuandikwa kwa chaki na maandishi meupe na mbele akionekana mwalimu aliyesimama na kukiwa na madawati yaliyo na wanafunzi waliovaa sare za rangi nyeupe na bluu wakiwa wamekaa katika mafungu.

Chumba cha darasa, katika shule ya elimu ya msingi, kilicho na Kuta nyeusi maaandishi meupe, na huku mbele kukiwa na dawati na meza na wanafunzi waliovaa sare, na mbele akiwa amesimama mwalimu alievaa nguo nyeusi karibu na ubao wa kufundishia.

Chumba cha darasa, katika shule ya elimu ya msingi, kilicho na ukuta mweusi mbele wenye maandishi madogo meupe. Kukiwa na meza za mbao na viti na mbele ya ubao huo akionekana mwanamke aliyevaa barakoa, huku akiwa amenyoosha mikono yake na wanafunzi wakiwa wamekaa katika viti wakimsikiliza.

Jengo la shule ya elimu ya msingi lililojengwa katika ghorofa moja, ikiwa na kuta zenye rangi nyeupe nje na ufito wa kijani na kuezekwa kwa vigae na huku kando kukiwa na viunga vilivyo na miti midogo yenye maua.

Chumba kikubwa cha darasa katika shule ya elimu ya sekondari, kilicho na kuta ndani nyeupe, na huku kukiwa na meza zenye rangi ya maziwa, zilizoshikiliwa na miguu yenye vyuma, na huku kukiwa na masinki yenye rangi nyeusi, kukiwa na mabomba katika masinki hayo.

Sehemu ya wazi katika majengo ya elimu ya shule ya sekondari huku kukiwa na ubao mweusi uliochorwa picha ya mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, na kando akiwa amesimama mwalimu aliyevaa nguo nyeusi akijaribu kuelezea.

Chumba cha darasa katika jengo la shule ya sekondari kilicho na kuta za rangi nyeupe na huku kukiwa na meza za mbao zilizoshikiliwa na vyuma na viti, huku wakionekana wanafunzi waliovaa sare ya rangi nyekundu, nyeupe na bluu.

Chumba katika shule ya elimu ya sekondari, kilicho na kuta za rangi ya karoti, na ndani ya chumba hicho kukiwa na mashelfu yenye rangi nyeupe yakiwa yamepangwa baadhi ya vitabu, na huku kando wakionekana wanafunzi wawili waliovaa sare za rangi nyeusi na mashati meupe.

chumba cha darasa katika shule ya sekondari, ndicho nakuta zana za Bluu bahari na huko mbele wakiwa na meza kubwa iliyozunguka na walimu na wasimamizi wa mitihani na huku mbele katika meza hiyo wakiwa na bahasha zilizo na rangi ya kijani, zikiwa zimefungwa huku mmoja akiwa ameshika baadhi ya bahasha.

Kitabu cha elimu ya shule ya sekondari kilicho na rangi ya bluu na juu ufito wenye rangi ya njano na karoti, kukiwa na maandishi mekundi na maandishi ya zambarau, na mbele ikioneka picha ya mtu alievaa kanzu nyeupe, akiwa ameshika baadhi ya mashine.

Chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu, huku ndani ya chumba hicho wakionekana wanafunzi waliokaa kwenye viti, na huku wakiwa wanaandika katika madaftari huku wakiendelea kusikiliza.

Chumba kikubwa cha darasa katika chuo cha elimu ya juu, kilicho na kuta za rangi nyeupe na sakafu chini ikiwa na rangi ya kijivu, na huku kukiwa na viti vilivyo na meza vimepangwa kwa mistari na juu yake kukiwa na wanafunzi walio kaa wakiwa wanafanya mitihani katika chumba hicho.

Chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu kilicho na kuta za rangi ya maziwa na meza kubwa za rangi ya karoti na viti, huku wakionekana wanafunzi waliokaa katika viti na juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato, pamoja na madaftari huku wakiwa wanasikiliza darasani.

Sehemu ya viunga katika chuo cha elimu ya juu huku wakionekana baadhi ya wanafunzi waliokaa katika viunga hivyo vilivyo na maua ya kijani, huku wakiwa wanajisomea katika kompyuta za mpakato na wengine wakiwa wamesimama huku wakizungumza.

Sehemu ya chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu kilicho na kuta zenye rangi ya kijivu, madirisha ya kioo yenye fito za kijani, na mlango mkuu wenye rangi ya kijani, na mbele akionekana mwalimu anayefundisha aliyevaa barakoa, na wanafunzi wakiwa wamekaa katika meza na viti vya mbao.

Chumba kikubwa cha darasa katika chuo kikuu, kilicho na kuta za rangi ya kahawia na viti vilivyo na vitambaa vyekundu, na ndani ya chumba hicho kukiwa na wanafunzi waliokaa katika viti katika mzunguko wa nusu duara, huku mbele kukiwa na meza yenye kitambaa cha njano na mwalimu anayefundisha akiwa amesimama katikati.

Chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu kilicho nakuta za rangi ya kijivu, na ubao mweusi na madirisha madogo na ndani kukiwa na meza zenye rangi nyeupe, na viti vyeusi huku akionekana wanafunzi wachache waliokaa katika viti na mbele kukiwa na kompyuta za mezani.

Chumba cha darasa katika jengo la chuo cha elimu ya juu lililo na kuta zenye rangi ya maziwa na madirisha ya vioo, na huku ndani kukiwa na viti vyenye meza juu; na huku wakiwa wanafunzi waliovaa nguo mbalimbali wasichana kwa wavulana wakiwa wanasikiliza masomo.

Sehemu ya chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu kikiwa kimezungushiwa madirisha ya vioo na juu ya dari kukiwa na vyuma na taa zinazowaka, na huko kukiwa na viti vilivyo na meza vilivyopangwa kwa mistari na huku kukiwa na wanafunzi wanaosoma

Chumba kikubwa cha darasa katika chuo cha elimu ya juu kilicho na kuta za rangi ya maziwa na ndani kukiwa na meza za rangi ya maziwa na viti na ndani wakiwepo wanafunzi waliovaa nguo mbalimbali, wakiwa wamekaa kwenye viti na kuweka vitabu na madaftali juu ya meza hizo na mbele akiwepo mwalimu anaefundisha.

Chumba cha darasa la elimu ya ufundi stadi kilicho nakuta za vioo na milango na huku ndani kukiwa na meza kubwa zenye rangi nyeupe na huku wakionekana wanafunzi waliovaa makoti makubwa ya bluu wakiwa wamekaa kwenye viti na juu ya meza kukiwa na mashine mbalimbali wakiendelea kujifunza.

Chumba cha darasa katika shule yea elimu ya ufundi stadi kilicho na kuta nyeupe na milango mikubwa ya vioo na huku chumba hicho kikiwa na mashelfu yaliyo na mashine mbalimbali na meza kubwa huku akionekana wanafunzi wawili waliokaa mezani huku wakiangalia baadhi ya mashine.

Chumba cha darasa kilichonakuta zenye rangi ya kijivu na huku ndani kukiwa na meza zilizo na mashine na vifaa mbalimbali na huku akionekana kijana anayetabasamu akiwa amevaa koti la blue na kofia kichwani na huku akiwa ameshika moja ya mashine hizo.

Chumba cha darasa katika jengo la elimu ya ufundi stadi kilicho na mashine mbalimbali ndani ya chumba hicho, huku akionekana kijana aliyevaa kizibao chenye rangi ya njano na mistari mieupe akiwa ameshika baadhi ya mashine katika chumba hicho.

Sehemu ya banda kubwa lililo katika shule ya elimu ya ufundi stadi, huku kukionekana karakana iliyo na magari mabovu, na kuwa na vifaa vingine vilivyo chini na vingine vikiwa vimefungwa pembeni, na huku wakionekana watu wakiwa nyuma ya gari hilo.

Chumba cha darasa katika shule ya elimu ya ufundi stadi, kilicho na chumba chenye kuta zenye rangi nyeupe, na huku kukiwa na meza mbalimbali zilizo na vifaa juu ya meza hizo, na kando ya meza moja wakionekana wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, huku wakiwa wameshika baadhi ya mashine.

Darasa la chumba cha elimu ya ufundi stadi likiwa na kuta zenye rangi nyeupe na madirisha ya vioo na meza kubwa nyeupe na viti vyeusi, na huku wakionekana wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, wakiwa wanaangalia baadhi ya mashine na kujifunza.

Chumba cha elimu ya ufundi stadi kilichoezekwa kwa maturubai na kufungwa na vyuma juu, na ndani ya chumba hicho kukiwa na mashine iliyo na mpira mweupe, huku wakionekana watu waliovaa koti la bluu bahari na rangi ya bluu na barakoa akishika kifaa hicho.

Chumba cha darasa katika shule ya Ufundi Stadi kilicho na kuta nyeupe, na madirisha ya vioo yaliyofungwa kwa vyuma, na ndani kukiwa na wanafunzi waliovaa fulana ya bluu na fulana ya rangi ya karoti, wakiwa wamevaa barakoa na huku wakiwa na vifaa katika meza wakivitazama.

Chumba cha darasa katika shule ya ufundi stadi, kilicho na kuta za rangi ya maziwa na madirisha makubwa ya vioo, kukiwa na meza na huku wakionekana wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, wakiwa katika meza hizo, wakiangalia baadhi ya mashine zilizopo katika chumba hicho.